Kusafirisha magari ni muhimu kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumii, kuchangia kukuza biashara, kuboresha huduma za jamii na kuongeza fursa za ajira, ni sehemu isiyoweza kutengwa katika maendeleo ya taifa lolote.

Mpesa inawezesha watu kutumia na kupokea pesa kwa urahisi kupitia simu ya mkononi bila haja ya kuwa na akaunti ya benki.

Mpesa inawezesha watu kutumia na kupokea pesa kwa urahisi, kupitia simu ya mkononi bila haja ya kuwa na akaunti ya benki.